Nguzo za chuma ambazo zinaonekana zimesimama wima huku katikati yake kukiwa transfoma ambayo inaonyesha kupunguza kasi ya umeme. Miundombinu ya umeme ni muhimu kwani inaisaidia jamii kuweza kupata huduma za umeme kwa ufanisi mkubwa na kwa kiwango cha ubora wa hali ya juu.

Nguzo mbili za umeme zikiwa zimesimama wima huku nyaya zake zikiwa zimeelekea katika majengo mbalimbali ya jamii, mkono wa kushoto jengo linaloonekana kua ni ghorofa lina rangi ya njano likipokea nyaya hizo huku mkono wa kulia kukiwa na jengo jingine dogo nalo linapokea nyaya za umeme; upatikanaji wa umeme katika jamii ni muhimu kwani huwasaidia wanajamii kuweza kuendesha huduma zao za kila siku ambazo zinahitaji matumizi ya umeme.

Kamera ya uchunguzi ikiwa imewekwa juu ya nguzo ya umeme karibu na waya za umeme na taa za barabarani, kamera hii inatumika kwa madhumuni ya usalama na ulinz, inashirikiana na miundombinu ya umeme ambayo huendesha mifumo hii. Huduma za umeme katika jamii zinahitaji kuwa katika uangalizi mkubwa ili kuepusha uharibifu, na kuhakikisha wanajamii wanapata umeme uliobora na wauhakika zaidi.

Kituo cha kusambaza umeme kikiwa na minara mikubwa ya chuma na nyaya za umeme. Mashine kubwa za kubadilisha umeme zinaonekana katikati zikiwa zimeizunguka na miundombinu ya umeme. Wataalamu wachache wamesimama karibu na mashine hizo wakiangalia vifaa hivyo. Hali hii inawakilisha huduma za umeme katika jamii.

Mitambo ya umeme yenye waya na miundombinu ya chuma, mitambo hiyo inahusuka na usambazaji na usimamizi wa nishati ya umeme, lengo lake ni kusambaza nishati kwa wateja kwa njia ya salama na yenye ufanisi mkubwa. Kwa mbali kunaoneka kuwa na nyaya nyingi ambazo zinazoashiria upatikanaji wa huduma za umeme katika jamii.

Watu wengi wanaonekana wakipita juu ya daraja nimesimama juu ya zege na linaonekana likiwa imara kwa pembeni inaonekana kuwa na nguzo mbili za umeme ambazo zimesimama wima, hii inaashiria upatikanaji wa huduma bora za muundo mbinu ikiwemo za umeme ambazo zinawahakikishia wanajamii upatikanaji wa umeme bora na wa uhakika kila siku.

Nguzo ya umeme ya zege ikionekana kuwa imeshikilia nyaya nyingi za umeme na inaonekana kuwa imara, kwa mbali kunaonekana kuwa na jengo la ghorofa huku mazingira ya kijani kibichi yakionekana kwa pembeni, uwepo wa miundo mbinu bora ya umeme katika jamii husaidia upatikanaji bora wa umeme, na wa uhakika zaidi usiokuwa na shida yoyote.

Bwawa kubwa la kuzalisha umeme, bwawa hilo lina milango ya chuma inayoonekana juu ya maji ikionyesha mbinu za kisasa za uzalishaji wa umeme. Ujenzi huu wa bwawa unaashiria serikali inavyojitolea kutoa huduma za umeme kwa wananchi pamoja na kuhakikisha wanapata huduma za umeme kwa kiwango cha ubora wa hali ya juu.

Nguzo ya meme iliyosimama wima imara ikiwa imesheheni nyaya za umeme ambazo zinaonekana kupeleka huduama kwa jamii, miundombinu ya umeme ni muhimu kwani inaiwezesha jamii kuweza kujipatia umeme ulio bora zaidi na kwa kiwango cha juu bila kupata usumbufu wa aina yoyote, hivyo ni muhimu kuilinda miundombinu ya umeme.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo na nyaya za umeme. Miundombinu hii ni muhimu katika usambazaji wa umeme kwa kaya na viwanda. Mafundi wanafanya kazi ili kuhakikisha huduma ya umeme inapatikana kwa ufanisi na kwa kiwango chenye ubora wa hali ya juu.

Nguzo mbili za umeme zilizounganishwa na transfoma na waya nyingi za umeme zikielekea pande mbalimbali. Transfoma hiyo imewekwa katikati ya nguzo ikitawala mandhari ya kituo cha umeme kilicho wazi. Nguzo hizo zimezungukwa na nyaya nyingi zinazohusika na usambazaji wa nishati ya umeme kwa jamii.

Alama ya barabarani yenye umbo la pembe tatu iliyopakwa rangi nyekundu pembezoni katikati kuna taswira nyeusi ya mtu mzima na mtoto wakivuka barabara, alama hii inaashiria tahadhari kwa madereva kwamba kuna shule au eneo la watoto linapatikana kwa mbele.

Barabara ya jiji iliyojaa magari wakati wa jioni, mstari mweupe wa kuvukia barabara unajionyesha unaoongoza magari kwenye njia zao, taa za trafiki zinajichomoza upande wa kushoto zikiwa muhimu katika kusimamia mtiririko wa magari kwenye barabara zenye shughuli nyingi.

Barabara inatengenezwa katikati ya jiji wakati wa usiku, wafanyakazi wapo kazini wakitumia mashine kubwa ya kujenga barabara. Taa za barabarani zinatoa mwanga mwingi zikionyesha uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji katika jamii ambayo ni muhimu, kwani huonyesha ishara ya maendeleo.

Barabara iliyo katikati ya mji imejaa watu wengi wanaovuka magari, barabara hiyo ina alama ya kuwawezesha watembea kwa miguu kuvuka kwa salama, majengo marefu ya kibiashara yanayo tofautisha mazingira hayo yakionyesha shughuli nyingi za usafiri.

Miundombinu iliyotengenezwa kwa ubora wakiwango cha juu, barabara zinaonekana ni za aina mbalimbali, huku kukiwa na barabara za juu pamoja na za chini. Hii inaonesha jinsi gani uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji inarahisisha huduma za usafirishaji katika jamii. Kwa mbali kunaonekana na taa za barabarani, ambazo zinapamba huduma za usafirishaji katika mandhari haya.

Makutano ya barabara yenye mzunguko mkubwa na magari yakisafiri pande zote, barabara hizi zimejengwa kwa ajili kuunganisha sehemu mbalimbali za jiji, kusaidia kurahisisha usafiri wa magari. Hii inawakilisha miundombinu ya usafiri wa ardhini, katika mazingira ya mjini.

Muendesha pikipiki akiwa amevaa kofia ngumi na flana yenye mistari, akiendesha pikipiki yenye sanduku la kusafirisha chakula yenye nembo inayoonyesha chakula cha kampuni ya unia, pikipiki hii inatumika kwa ajili ya huduma za usafirishaji wa chakula, hii inawakilisha huduma za usafirishaji zinazotumiwa na makampuni kwa ajili ya kupeleka bidhaa hizo.

Mifuko yenye rangi mbalimbali yenye rangi ya njano na nyekundu, ikionyesha uhifadhi wa taka ikiwa katika hali ilionzuri na kupendeza ili kuonyesha uhifadhi wa mazingira katika jamii. Uhifadhi wa taka kwa namna iliobora inasaidia udhibiti wa taka na uharibifu wa mazingira katika jamii.

Wafanyakazi wa usafi wanahudumu kwa akukusanya taka kutoka majumbani, wanafanya kazi hii kwa kupanga taka kwenye gari kubwa la kusafirisha taka, ili ziweze kuondolewa kwa usalama. Huduma hii inaonesha mfumo mzuri wa usimamizi wa taka, unaofanywa na serikali au kampuni ya usafi.

Taka ambazo zinaonekana kuwa zimesombwa na maji, zikiwa chini ya zege, ambayo inaonekana kuwa ni daraja, mandhari yanaonekana kuwa ni uchafuzi wa mazingira ambao haukudhibitiwa. Usimamizi mzuri wa mazingira katika jamii ni muhimu, kwani unaiwezesha jamii kuwa na mazingira bora yaliyotunzwa kwa uangalifu mkubwa zaidi.

Vifaa ambayo vinaonekana kuwa ni maalum kwa ajili ya kuhifadhia taka, kimoja kikiwa na rangi ya kijivu na kingine kikiwa na rangi ya kijani. Huku pembeni yake kukiwa na mfuko wa nailoni ambao pia nao unaonekana ni kwa ajili ya kuhifadhia taka. Zote zikiwa zimewekwa juu ya majani yanayoonekana kuwa ni ya kijani kibichi. Mandhari yanaonyesha uhifadhi wa taka ili kutunza afya ya mazingira.

Mfanyakazi akiwa amevalia mavazi ya kujikinga akifanya kazi ya kusafisha na kuzitenganisha taka kwenye eneo la dampo. Shughuli hii ni sehemu ya usimamizi wa taka ambapo taka hukusanywa, kutenganishwa na kusindikwa tena au kutupwa kwa njia iliyo salama. Hii ni muhimu katika kulinda mazingira ya afya ya jamii.

Ndoo za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, machungwa, njano, kijani pamoja na bluu zikiwa zimepangwa katika muundo wa vizuri zikionekana ni vifaa maalum kwa ajili ya kuingizia taka huku kwa pembeni kunaonekana kuwa kuna watu wanajadili na gari likiwa pembeni yao. Hii inaonyesha juhudi za jamii katika kukabiliana na utunzaji wa mazingira katika jamii.

Shughuli ya utupaji na usimamizi wa taka kwenye dampo watu wanatupa taka kutoka kwenye lori na wengine wanachambua taka hizo. Hii ni hatua muhimu katika mchakato wa kushughulikia taka ambapo taka huondolewa kutoka maeneo ya makazi na kupelekwa mahali maalumu kwa usalama wa mazingira zaidi.

Mapipa matatu ya taka yaliyopangwa kwa ajili ya kuchambua taka. Kila pipa lina kifuniko cha rangi tofauti na limeandikwa aina ya taka inayopaswa kuwekwa ndani. Njano kwa ajili ya vitu vinavyoweza kutumika tena, nyekundu kwa taka za jumla na kijani kwa taka za viumbe hai. Hii inasisitiza umuhimu wa usimamizi wa taka ili kuhifadhi mazingira katika jamii.

Wafanyakazi wa hudumu ya usafishaji, wakiwa kwenye eneo la kutupa taka. wafanyakazi hao wamevalia sare na wanafanya kazi ya kusambaza na kupanga taka zilizoshushwa na lori, hii inaonyesha umuhimu wa usimamizi wa taka katika mazingira, ili kuyaweka mazingira yawe katika hali ya usafi na ya kupendeza zaidi.

Malori kazaa ya isuzu yaliyobeba takataka yakiwa yamepaki Kuna tingatinga la volvo karibu ikiashiria shughuli za usimamizi wa taka, hii inaonyesha huduma inayotolewa na serikali au kampuni binafsi ya usafishaji wa mazingira.

Nyumba nyingi zina matanki ya maji meusi yaliyopangwa kwenye paa matanki haya hutumika kuhifadhi maji kwa ajili ya matumizi ya nyumba hizo, hii inaonyesha umuhimu wa huduma za maji hususani katika maeneo yanayopata maji kwa kipindi kifupi, ambapo wanatakiwa kuhifadhi maji ili kuepukana na usumbufu pale maji yatakapokuwa hayapo kwa wakati mwingine.

Lori kubwa la kusafirisha maji lenye jina “Tanki la maji”, pamoja na namba ya simu. Lori hilo limebeba tanki la bluu ambalo linatumima kusambaza maji pale yanapohitajima katika eneo husika. Hii inaonesha huduma muhimu ya usafirishaji na usambazaji wa maji kwa jamii.

Bomba kubwa la kusambaza maji, likiwa limewekwa karibu na mto mdogo au mtaro. Bomba hilo lina valvu ya rangi ya bluu inayoashiria mfumo wa kudhibiti mtiririko wa maji. Hii ni sehemu ya miundombinu ya maji inayotumika kusambaza maji kwa wakazi moja kwa moja.

Bomba kubwa la kusambaza maji likipita juu ya handaki la saruji bomba hilo linaunganisha miundombinu ya maji iliyotengenezwa vizuri inayoonyesha jitihada za serikali au shirika la maji kusambaza maji safi na salama kwa wananchi. Upatikanaji wa huduma za maji katika jamii ni muhimu kwani maji ni uhai ambayo kila mtu anahitaji kuyatumia kila siku ya maisha yake.